Magari mengi yamepangwa kwa safu moja kila gari likiwa na rangi tofauti kama nyekundu, buluu, kijivu na nyeusi. Magari hayo yamependeza kwa mwangaza na yamepakiwa kwa mpangilio mzuri kwenye eneo la wazi.